Wanaume wawili watanashati wamesimama nje ya moja ya benki. Baada ya kutoka ndani walikopatiwa huduma nzuri na wanazostahili, na sasa wapo tayari kuelekea mitaani kuanza shughuli zao za kila siku.

Mwonekano wa nje wa moja ya benki ya mjini, watu ni wengi wakitembea kando ya barabara wanaume kwa wanawake, wakiingia ndani na wengine wanatoka baada ya kupata huduma mbalimbali walizozifuata.

Ndani ya benki sehemu wanayotoa huduma kwa wateja, mazingira masafi na yanayovutia huku wahudumu watatu wakiwa na madawati yao wameketi wakiendelea kuwasikiliza na kuwapatia yale yote wanayostahili kupewa.

Ndani ya baa wakati wa usiku wamejaa watu wengi wanaume kwa wanawake, huku wamevalia mavazi tofautitofauti wakinywa na kucheza muziki kufurahia wakati wao wa mwisho wa wiki.

Sehemu ambayo inauzwa vinywaji tofauti tofauti ndani ya baa vikiwa vimepangwa kwenye mashelfu ndani ya vifungashio tofauti tofauti, huku maandishi yakisomeka namna ya kutumia, kiasi cha ulevi mpaka siku inapoisha muda wake wa matumizi.

Ndani ya sehemu ya baa inayouzwa vinywaji tofauti tofauti muuzaji akiendelea kupiga nae hadithi toafauti tofauti akiendelea kupanga

Marafiki wapo ndani ya baa wakinywa na kufurahia vinywaji tofauti tofauti huku muhudumu akiwaletea vile ambavyo wameviagiza.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa baa, vikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti kulingana na ubora, na ukubwa, huku maandishi yakielezea kiasi cha ulevi kilichopo ndani yake, ili wanywaji waweze kuvitumia kwa nidhamu.

Vinywaji vinauzwa ndani ya baa vikiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti venye ukubwa, muonekano na rangi zisizofanana huku maandishi yakielezea kiasi cha ulevi kilichopo ndani na siku ambao inamaliza muda wake wa matumizi.

Ndani ya duka linalouza magari mapya, mazuri, ya kisasa na ya gharama kubwa. Tayari mteja ameshajipatia la kwake na anakabidhiana funguo na muuzaji.

Magari matatu yanauzwa dukani, yakiwa na rangi, muonekano na mvuto ulio sawa, kwa ajili ya wateja wanaokuja kukodisha na baadaye kuyarudisha au wale wanaoyanunua moja kwa moja na kuyamiliki.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa, tayari limefunguliwa na wateja wamefika huku wengine wa kiwandani baadhi wamesimama nje wakisubiri kuingia mmojammoja ili kupata huduma.

Duka linalouza bidhaa tofautitofauti, kama vile vitafunywa na zile zinazotokana na maziwa ya mbuzi au ya ng'ombe; tayari limefunguliwa kwa kila mteja anaye hitaji huduma hizi.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya ng'ombe au ya mbuzi tayari kimefunguliwa, kimesafishwa vizuri, mazingira ni safi, salama kwa ajili ya kila mtumiaji.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, zikiwa zimefungwa ndani ya vifungashio tofautitofauti, huku jokofu linalotumika kuhifadhia vitu au vimiminika vinavyotokana na maziwa likiwa limeegeshwa kando ya ukuta.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, muuzaji kijana wakiume mtanashati baada ya kumaliza usafi amesimama akijiegesha ukutani akisubiria wateja wake waweze kuwasili.

Jokofu linalotumika kwajili ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, limesimamaishwa ndani ya chumba huku mazingira yakiwa sio safi wala salama kwaajili ya watumiaji wa huduma hizi.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, kimepambwa kwa rangi zake nzuri; ya nyeupe na ya bluu, huku muuzaji ameketi ndani kwa utulivu akiwasubiria wateja wake wafike.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na zile zinazotokana na maziwa, zilizohifadhiwa ndani ya jokofu lililoegeshwa ukutani, ili kila mteja anayefika aweze kujihudumia mwenyewe.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali na pembeni limesimamishwa jokofu lenye mlango mmoja, huku maandishi yakielezea kwamba ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ili zipate ubaridi kabla ya kuuzia wateja.

Kibanda kinachouza bidhaa tofautitofauti zinazotokana na maziwa, kimepambwa kwa rangi nzuri zinazomvutia kila anayepita kwa mbali, huku zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio ambavyo vinamvutia kila mteja; hasa watoto.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokanazo na maziwa, tayari limefunguliwa na wateja wamefika wamesimama dirishani wakiendelea kupokea kila walichokiagiza.

Jokofu limewekwa ndani ya chumba, ambalo linatumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku mazingira yakiwa sio safi wala salama kwa ajili ya watumiaji.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, kimefunguliwa huku muuzaji akiendelea kuwahudumia wateja wake, ambao wamepanga mstari kwa utulivu wakisubiriana.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Huku mfanyakazi akiendelea kuzipanga vizuri na kuwa na muonekano unaovutia, kwa kila mnunuzi anayefika kutembelea, kukagua na baadaye kulipia.

Nje ya duka linalouzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, mfanyabishara anaendesha chombo cha usafiri aina ya bodaboda, tayari amefika ili kuleta mzigo mwingine ambao utatumika na mfanyabishara wa eneo hili.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa tayari limefunguliwa, likipambwa kwa rangi zake nzuri ya nyeupe na ya bluu, huku muuzaji akiwa ndani, akiwasubiria wateja wake waweze kufika na kuwapatia huduma.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa, kikiwa kimepambwa kwa rangi zake nzuri, (ya nyeupe na ya bluu). Muuzaji ameketi ndani akiwasubiria wateja wake wafike, ana kuwapatia huduma walizozifuata.

Duka linalouza bidha mbalimbali zitokanazo na maziwa lipo wazi huku wateja wakiwa wamepaki magari yao kwaajili ya kupata bidhaa za maziwa

Duka linauza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa huku muhudumu akiwa amesimama ndani akiwa amevalia barakoa akisubiri wateja wake waje aanze kuwahudumia

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, limefunguliwa na wateja wamejaa dirishani, kila mmoja akijaribu kuagiza ile anayoihitaji.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, kama vile ya ng’ombe, mbuzi au kondoo; nje wamesimama watu wawili wakiendelea na mazungumzo, wakati wakisubiria kupokea zile ambazo wameziagiza tayari.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku vyombo vilivyooshwa vizuri vimefunikizwa chini kwenye meza, na muuzaji anampimia mmoja wa wateja ambaye tayari amekwisha kufika.

Jokofu lilosimamishwa ndani ya chumba, likiwa linamaanisha ndani kuna bidhaa zinazohifadhiwa zitokanazo na maziwa huku mazingira yakiwa sio safi walaa rafiki kwa watumiaji.

Ndani ya duka dogo ambapo zinapatikana bidhaa tofauti tofauti kama vile vitafunwa aina ya maandazi pamoja na zile zinazotokana na maziwa muuzaji amefika na mteja akijihudumia mwenyewe.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja limesimamishwa kando ya ukuta, huku rangi zake nyeupe na nyeusi zikilipamba zaidi. Na maandishi yanayoonyesha ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, na mteja ana uwezo wa kufika na kujihudumia mwenyewe.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa, Ili zipate ubaridi kwa ajili ya wateja, limeegeshwa kando ya ukuta, huku mazingira yakiwa sio salama kwa ajili ya walaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa likiwa limefunguliwa, tayari wateja wamefika na kusimama dirishani wakiendelea kuagiza kila huduma wanayoihitaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa limefunguliwa, huku wateja wanaume wawili wamesimama nje, wakijadiliana kwanza kabla ya kuingia na kupata huduma.

Bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa zinauzwa dukani. Zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na rangi zisizofanana, huku maandishi yakielezea kwa kina namna ya matumizi na siku ambayo zitaisha muda wake.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za nyumbani, ikiwa ni pamoja na zile zinazotokana na maziwa, tayari limefunguliwa huku jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa nje, lenye vinywaji mbalimbali kama vile soda.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa linafunguliwa na mama ametoka tayari, amechukua kile alichokifuata na sasa anaanza safari ya kurejea nyumbani kwake.

Duka linalo uza bidhaa mbalimbali hasa zinazo tokana na maziwa, Tayari limefunguliwa na wateja wanaendelea kuingia ili kujipatia huduma mbalimbali wanazo zihitaji na kwenda kuendelea na kazi zao za kila siku.

Bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa, zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa na la kisasa, huku zikiwa kwenye vifungashio tofautitofauti, vyenye maandishi ya maelekezo ya kina ya namna ya kutumia na siku zinazoisha muda wake.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti kama vile; soda, huku jokofu linalohifadhi zile zinazotokana na maziwa likiwa limesimamishwa ziendelee kupata ubaridi unaopendwa na wateja.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa ndani ya chumba, lenye rangi nzuri na za kuvutia ya nyeupe na ya bluu. Huku maandishi yakielezea ndani yake, zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali, zinazotokana na maziwa.

dhamani mbalimbali zinauzwa dukani ikiwemo saa viti makbati huku sofa zikiwa zimewekewa vitambaa visivyo ng'aa sana

Kitanda kilichosanifiwa na kuchongwa kwa ubora na ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao zilizo nzuri tayari kimewekwa sokoni kwa ajili ya wateja wanaonunua kwa matumizi ya nyumbani na hata wale wanaopeleka kwenye mabweni ya wasichana shuleni.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani, zikiwemo meza na viti zilizosanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao, huku viti aina ya sofa vikiwa na rangi nzuri isiong’aa sana.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na meza na viti vilivyochongwa kwa mbao nzuri na ya kisasa, huku sofa zilizovalishwa kitambaa chenye rangi hafifu zikiwa tayari kwa kila mteja.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani, zikiwemo kapeti manyoya nzuri, meza zilizosanifiwa na kuchongwa kwa kutumia mbao, huku masofa yenye vitambaa vizuri yakiwepo pia.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani zimiwemo picha mbalimbali za ukutani, viti na meza zikiwa zimesanifiwa na kuchongwa kwa ubora na ustadi wa hali ya juu kwa kutumia mbao, huku makochi aina ya sofa yakiwa na vitambaa vyenye rangi hafifu isiyong'aa sana.

Samani mbalimbali za nyumbani na maofisini zinauzwa, ikiwa ni pamoja na viti aina ya sofa zilizochongwa, kusanifiwa na kutengenezwa vizuri, huku meza, viti mbalimbali vikiwa na rangi inayovutia bila kusahau picha nzuri za ukutani.

Samani mbali mbali za nyumbani zinauzwa dukani, ikiwemo kapeti ya manyoya, meza iliyo sanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao, huku viti aina ya sofa vikiwa na vitambaa rangi yake hafifu na inayo vutia sehemu yoyote, ikiwa ni ofisini au hata mapokezi ya hotelini.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na kiti cha kukalia wakati mwanamke anajipamba kwenye meza iliyochongwa vizuri kwa kutumia mbao zote zikipakwa rangi ambayo haing'ai sana kwa ajili ya wateja.

Sehemu ndogo ya mtaani inayotumika kutumia dhamani mfanyakazi tayari amefika akiendelea na shughuli zake za kila siku

Ndani ya hoteli iliyopambwa vizuri kwa samani tofautitofauti ikiwa ni pamoja na viti, meza, picha za ukutani, huku taa zenye mwanga ulio hafifu zikiyapendezesha mazingira na kuwa na mvuto zaidi.

Muonekano wa ndani ya hoteli ukiwa umepambwa vizuri, kwa picha mbalimbali za ukutani na samani zilizochongwa vizuri kwa kutumia mbao, Huku kukiwa na ukimya na utulivu, wakati ambao wateja bado hawajafika.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, mteja tayari amefika amesimama mbele ya dawati la wahudumu wawili, wakiendelea kujadiliana ili wajue ni namna gani wanamsaidia huduma aliyoifuata.

Ndani ya sehemu ya chakula hotelini mhudumu akiwa tayari ameleta kile ambacho mteja ameagiza, wote wakitazamana kwa furaha mara baada ya kuona vile kinavutia.

Ndani ya eneo la mapokezi wahudumu wawili wa hoteli wamesimama nyuma ya dawati lao, huku kwa umakini wakimsikiliza mteja aliyefika na kumpatia ile huduma anayostahili.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani zimefungashwa kwenye vifungashio tofautitofauti, huku mwanaume mteja aliyevalia barakoa akishika moja wapo na kusoma maelezo kwa makini kabla ya kununua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na nafaka tofautitofauti za vyakula, kama vile: maharage, mahindi, ulezi, mtama, uwele; na vyote kwa ajili ya wanunuzi wa rejareja.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na nanasi, ndizi mbivu, nyanya, vitunguu maji, huku muuzaji akiwa ameketi anasoma gazeti.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na karanga ambazo hazijamenywa maganda yake, viazi mviringo, karoti, matikitimaji huku mazingira yakiwa sio salama wala rafiki kwa ajili ya wote wanao nunua na kuuza.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa ndani ya soko dogo, ikiwemo: ndizi mbichi, karoti, nyanya, vitunguu maji, huku mwanamke muuzaji na mwingine anayenunua wakikabidhiana mboga za majani.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na vitunguu maji, nyanya, mboga za majani tofautitofauti, vyote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejereja kwenda kutumia nyumbani kwa familia zao.

Vyombo mbalimbali, vilivyotengenezwa kwa chuma vinauzwa sokoni, ikiwa ni pampoja na majiko ya mkaa, makarai, majaro pamoja na vingine vingi ambavyo ni hususani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Nafaka mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na mchele, mahindi, maharage, karanga mbichi, mtama, ulezi na vingi vikitumika kwa ajili ya kusaga unga wa lishe kwa watoto.

Nguo tofautitofauti zinauzwa sokoni. Wateja ni wengi wakizunguka huku na kule kuendelea kuchagua, ili kuzipata wanazozihitaji baadaye kuzilipia na kuanza safari ya kurejea nyumbani.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, kama vile: nyanya, karoti, vitunguu maji, mboga za majani, chainizi, figili. Huku na maparachichi yaliyoiva tayari yakiwemo ambayo mara nyingi huchakatwa kiwandani na kupatikana bidhaa, kama vile mafuta ya nywele.

Mwanaume mzee ameketi chini sokoni, akiendelea na biashara yake ya kuuza machungwa, bamia na vitunguu maji. Vyote kwa ajili ya wateja wanaoenda kutumia nyumbani na sio kwenye migahawa wala hotelini.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, nyingi zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti vya plastiki na wauzaji wakisubiria wateja kufika na kuwapa huduma walizozifuata.

Matunda mbalimbali yanauzwa sokoni yakiwemo maepo, nanasi, ndizi mbivu, vyote kwa wateja wanao nunua rejereja na kwenda kutumia kwenye familia zao.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na karanga ambazo hazijamenywa maganda yake, mboga za majani kama vile kabichi, matunda na vyote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja ili kuvitumia nyumbani.

Mahitaji mbalimbali ya vyakula yanauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na: mboga za majani, matunda; nafaka tofautitofauti ikiwa ni: maharage, mahindi, mtama, ulezi na uwele.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa ndani ya soko, zikiwa ni pamoja na viungo vinavopikia mchuzi wa nyama au wa samaki kama vile; nyanya, vitunguu maji na karoti, huku wanawake wawili wateja wakijadiliana kabla ya kufanya maamuzi.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na ndizi mbichi, maembe, matango, biringanya, na vyote wananunua wateja wanaoenda kutumia nyumbani.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni zikiwemo; vitunguu maji, nyanya, karoti, pilipili hoho. Ambavyo, hivi ni viungo vinavyotumika kupika mboga ya mchuzi wa nyama au samaki.

Bidhaa mbalimbali za vyombo zinauzwa dukani ikiwa ni pamoja na sufuria za kupikia, sahani, bakuli, vijiko na nyungo vyote katika bei ya rejareja kwa kila anayefika kununua.

Watu wengi wamejaa ndani ya soko linalouza bidhaa mbalimbali za vyakula hasa vya nyumbani, wakienelea kuzunguka huku na kule ili kuyapata mahitaji yote waliyoyafuata

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, ikiwa ni pamoja na nyanya, pilipili hoho, karoti, vitunguu maji vyote hutumika kwa ajili ya kupikia mboga ya mchuzi kama vile ya samakiwa au nyama.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni kama vile; Mboga za Majani na viungo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na: nyanya, karoti, pilipili hoho, vitunguu maji, vyote vinatumika kupika mboga ya mchuzi ya nyama au samaki.

Nyumba nzuri za kisasa, zilizojengwa pembezoni mwa barabara ya kiwango cha lami. Tayari kwa ajili ya wateja wote wanaopangisha, hata wale wanaonunua moja kwa moja na kuzimiliki.

Nyumba nzuri na za kuvutia zimejengwa kando ya barabara zikiwa tayari zimekamilika kwa ajili ya wateja wanaopangisha hata wale ambao wananunua moja kwa moja na kuzimiliki.

Kando ya barabara ya watembea kwa miguu pamoja na magari, zimejengwa nyumba nzuri zilizosanifiwa kwa kiwango na ubora wa hali ya juu; tayari kwa wateja wanaonunua moja kwa moja, hata wale wanaokodisha.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya jengo la biashara, ikiwa ni pamoja na nguo za kkikena kiume, viatu, pochi kwa wanawake ambao ni wakisasa.

Nguo mbalimbali zinauzwa ndani ya jengo kubwa la biashara, ikiwa ni pamoja na za watoto, watu wazima wa kike kwa wa kiume, zenye mwonekano, ukubwa na rangi tofautitofauti, zinaemvutia kila anaefika kununua.

Nguo mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja naa mashati ya kiume, suruali na vyote vikiwa na punguzo hadi la asilimia hamsini na tano.

Ndani ya jengo kubwa la biashara ambapo yanapatikana maduka tofautitofauti, wateja wamefika wakiendelea kuzunguka huku na kule, ili kupata kile wanachokitafuta na baadaye kusogea eneo hili la kulipia, na kuanza safari ya kuelekea majumbani mwao.

Bidhaa mbalimbali za nguo zinauzwa ndani ya jengo kubwa la biashara, ikiwa ni pamoja na nguo za watoto kama vile magauni yenye rangi, muonekano na ukubwa tofautitofauti na makoti ya watoto.

Bidhaa mbalimbali za watoto wakike zinauzwa ndani ya jengo kubwa la biashara ikiwa ni pamoja na viatu, magauni yakiwa kwenye rangi na muonekano tofauti tofauti, humvutia kila anayekuja kutazama kabla hajanunua.

Bidhaa mbalimbali za nguo za kiume zinauzwa dukani, zikiwa zimepangiliwa kwenye mistari iliyonyooka vizuri, ikiwa ni pamoja na makoti, suruali zenye ukubwa, rangi na muonekano tofautitofauti.

Viatu vingi vya mtumba vinuzwa ndani ya jengo kubwa la biashara, vyenye rangi, muonekano na ukubwa tofautitofauti kwa ajili ya kila binti anayekuja na mzazi wake kununua.

Bidhaa mbalimbali hasa za vyakula zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa. Zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, huku mazingira yakiwa safi na rafiki kwa watu wote; wanunuzi na wauzaji.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, mwanamke aliyekuja kununua ameshika mojawapo akiisoma kwa umakini ili kujua namna ya kuzitumia.

Bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya matunda na mbogamboga, kama vile matikiti maji na chainizi .

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa na la kisasa, zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki na maboksi, huku maandishi yakielezea jina lake, na muda ambao itaisha matumizi.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa kwenye dukaa kubwa na lakisasa limeweka na maandishi yanaeleza namna unavyoweza kutumia na siki inaishi muda wake

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, nyingi zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki vyenye maandishi yanayomuelekeza mlaji na siku ambayo itaisha muda wake.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, vimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti, huku vina maandishi yanayoelezea aina na matumizi yake yaliyo sahihi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zimepangiliwa vizuri kwenye mistari iliyonyooka, huku wateja wakipita na vikapu mikononi mwao kuweza kuchagua na baadae kwenda kuzilipia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa zikiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti, huku wateja wakizunguka zunguka na kuchagua kabla ya kwenda kuzilipia na kurejea majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwa ni pamoja na viatu vya kike na kiume; kanda mbili zenye muonekano na rangi isiyofanana ila zinamvutia kila mteja anayeingia.

Viatu mbalimbali aina ya raba, vinauzwa kwenye duka kubwa la kisasa, vyenye mwonekano, ukubwa na rangi tofautitofauti, huku zikiwa zote ni mahususi kwa ajili ya wanaume peke yao.

Bidhaa mbalimbali za vyakula, zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na nyanya, pilipili hoho, nanasi, karoti na vyote kwa ajili ya wateja wanaonunua rejareja kwenda kutumia nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa ndani ya duka kubwa la kisasa nyingi zimewekwa kwenye vifungashio vya boksi kama vile dawa maalumu zinazotumika kwa ajili ya afya ya kinywa.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa katika duka kubwa la kisasa, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye mistari iliyonyooka na kuwapatia wateja nafasi ya kupita, huku wamebeba vikapu vyao wakiendelea kuchagua, na baadaye kwenda kuzilipia.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa la kisasa zikiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti vya chupa za plastiki pamoja na maboksi huku zikiwa na maadishi yanayovutia na kuelezea siku itakayoisha muda wake.